Mtu anaketi mezani akitazama kompyuta inayomwonyesha mwanzilishaji akiwa na kalamu mkononi. Kuna vitabu viwili na kikombe chekundu chenye mvuke kando ya mouse . Mandhari ya kazi inaashiria ujifunzaji au mawasiliano ya kidijitali.

Mwanamke amesimama karibu na ubao mweupe uliyopambwa na mistari ya manjano akiwa na nebo ya SPD Load pembeni ,kompyuta ndogo yenye vitabu vinayotoka kwenye skrini inaashairia ujifunzaji wa mtandao kalamu ya njano kitabu chekundu na chati ya mviringo vinachangia taswira ya mazingira ya elimu ya kisasa.

Barista aliyevaa Crown anampa kahawa mteja anayefanya kazi kwa laptop mezani akiwa na daftari pembeni ukuta wa matofali na vifaa vya kutengeneza kahawa huonyesha muundo wa kisasa wa Cafe wa kuvutia.

Mandhari ya kuchora ya e-learning yanaonyesha kompyuta ndogo ikifunguka kama kitabu ikiwa na michoro ya wanafunzi wakisoma kwa njia ya kidijitali, vitabu, globu na jengo la shule huwakilisha elimu ya jadi yanayojumuishwa na teknolojia, hii inaonyesha mabadiliko ya kuelekea ujifunzaji wa mtandaoni unaopatikana kirahisi popote.

Mbalimbali zinaelezea mbinu za kujifunza endelevu kama vile upskilling, mock, microlearning na kujifunza kwa maisha yote. Katikati kuna watu wawili wakijifunza kupitia simu na kitabu wakionyesha mchanganyiko wa maarifa ya kisasa na ya kawaida kielelezo cha ubongo juu yao kinaashiria ukuaji wa fikra.

Watoto wawili wamelala kitandani wakitazama skrini ya kompyuta ndogo, mmoja akionyesha kidole. Mazingira yanaonyesha burudani ya pamoja au kujifunza katika chumba cha kulala cha nyumbani.

Watu wawili wanashirikiana mezani wakitumia kompyuta na simu katika mazingira ya kujifunza mtandaoni, vifaa vya kazi vikiwemo vijitabu, na vikombe cha kahawa, vinaashiria kazi ya elimu, au mafunzo ya kidijitali. Mandhari inaonyesha hadhi ya kujifunza, na matumizi ya teknolojia kwa ubunifu.

Ramani ya dunia imepambwa na picha za wahusika waliounganishwa kwa mistari wakionyesha mtandao wa mawasiliano ya kimataifa. Chini kuna mikono ikitumia vifaa vya kidigitali kama simu, kompyuta na kibao. Mandhari hii inaonyesha nguvu ya teknolojia katika kuunganisha watu duniani.

Mtu ameketi kwenye mezani akiandika kwenye daftari pempeni kuna kompyuta ndogo na kikombe mandari ya ndani Ina utulivu Lenye mwangaza na na mimea ilio karibu na dirisha hali inaonyesha mazingira kujifunza au kufanya kazi kwa makini .

Dunia ipo katikati ikiwa imezungukwa na watu wanne wenye mavazi tofauti wakisimama karibu na vitabu vilivyopangwa pande zote. Rangi za juu zinaonyesha ushirikiano wa kimataifa katika elimu na utofauti wa tamaduni.

Mtoto anamalizia kazi kwenye kompyuta ndogo huku ikizungukwa na ikoni za kidigitali zinazoashiria elimu mtandaoni alama hizo zinawakilisha vitabu darasa la mtandao utafutaji na mafanikio ya kitaaluma . Mandhari inaonyesha ujumuishaji wa teknolojia katika mazingira ya kujifunza.

Ndani ya gari la kifahari kuna viti vya rangi nyeusi na mapambo ya mbao yanayovutia. Dashibodi imepambwa kwa vifaa vya kisasa kama mfumo wa hali ya hewa na kizimamoto kilicho karibu na ushukani . Muundo wake unaakisi usalama na ubora wa teknolojia.

Mtu aliyevalia koti la Denim, anatumia kompyuta mpakato huku akishika simu mkononi. Alama za kidijitali kama vitabu na chati zimetanda juu. Zikionyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya kiteknolojia. Mazingira yanaakisi matumizi ya teknolojia katika elimu ya mtandaoni.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato huku dirisha kadhaa za kivinjari zikitanda hewani zikionyesha tovuti na programu tofauti. Mandhari haya yanaakisi shughuli nyingi za kidijitali katika mazingira ya kazi ya kisasa. Uwepo wa nyenzo nyingi huonyesha umakini na utendaji wa kazi ya kisasa.

Pengele pumbajo limezingirwa na alama za kidigitali kuashiria mafanikio na mwelekeo wakisasa wakijifunza kwa njia ya teknolojia. Mfumo huu unangazia ubunifu wa elimu katika Zama za digitali

Mtu aliyevaa suti ya giza ameketi mbele ya kompyuta katika chumba chenye mwanga wa jua. Ameegemea kidevu kwa mkono mmoja, akionekana kufikiria jambo kwa makini. Mandhari ya ofisi hii ni tulivu, ikisisitiza umakini, na tafakari ya kitaalamu.

Meza ya kazi imejaa vifaa vya usanii na teknolojia kutoka kompyuta hadi vitambaa na mapambo ya kuunda. Mtu anayeketi anaonekana kushiriki mkutano mtandaoni huku akiendelea na shughuli za ubunifu. Mazingira haya yanaashiria ujasirimali na ubunifu wa kisasa.

Kompyuta mpakato imefunguliwa juu ya meza, skrini ikiwa na maandishi e-learning na aikoni zinazoashiria mada za kielimu. Pembeni kuna kikombe cha kahawa, mimea midogo ya kupamba, na vitabu vilivyopangwa vizuri . Mandhari ya ofisi ni ya kuvutia ikiwa na mwangaza wa asili kutoka dirishani unaoleta hali ya utuivu na ari ya kujifunza.

Mwanamke kwenye skrini ya kompyuta anaeleza kuhusu sheria ya pili ya Thermodynamics huku mtu anayeketi mezani akiandika kwenye daftari. Mazingira ya kisasa ya ofisi yanatia moyo wa kujifunza na utulivu wa kazi.

Mtu aliyevaa fulana ya njano yenye madoadoa ya samwati ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato akisikiliza kwa makini akiwa vikalio vya kuandika na vifaa vya kuchorea pembeni. Mazingira ya kujifunza mtandaoni au mazungumzo ya video yanaonekana kupitia umakini na vifaa vya kazi vilivyopangwa mezani.

Mtu aliyevaa shati jeupe na tena ameketi mbele ya meza yenye kompyuta ya mezani akionekana kuwa kwenye majukumu ya kijani. Meza hiyo ina kikombe, simu ya mezani, Sanduku la karatasi na vifaa vya ofisini .Kabati la mbao lipo nyuma pamoja na pazia lililofungwa na saa ya ukutani inayochagamka mazingira hayo rasmi. Picha kubwa upande upande wa kushoto huongeza ladha ya mapambo ya ndani.

Mtu ameketi nje akifanya kazi kwa kompyuta mpakato juu ya meza iliyo na simu na kitabu. Mazingira ya kampasi yanaonyesha hali ya kujifunza na teknolojia kwa pamoja. Nyuma kuna watu wakipita wakiongeza uhalisia wa maisha ya kila siku.

Wanafunzi wameketi darasani wakitumia vifaa vya kidigitari kwa ajili ya kujifunza. Kila mmoja anajikita kwenye kibao chake huku mavazi ya rangi tofauti yakiongeza mvuto wa mandhari. Mazingira yanaonyesha mwelekeo wa elimu ya kisasa.

Sehemu ya kushoto inatangazo la Adamo Software likieleza kuhusu mifano ya majukwaa ya kujifunza mtandaoni kwa matumizi tofauti. Kulia mtu anajufunza kwa kuandika kwenye daftari akiwa anatazama masomo kwenye kompyuta huku skrini ikionyesha mwalimu mbele ubaoni na michoro mbali mbali.

Watu sita wameketi karibu na kompyuta kubwa wakitumia vifaa vya kielektroniki kama simu na laptop kwa ajili ya kujifunza. Mandhari yanajumuisha alama na grafu za hesabu kama parabola na chati za mviringo yakisisitiza somo la e-learning na maarifa ya kihesabu.

Mtu ameketi akifanya kazi mezani na kompyuta mpakato akiwa amevaa vichwa vya sauti na akiandika kwenye penseli. Kuna kitabu kilichofungwa pembeni, na mimea nyuma ikiongeza utulivu . Taswira hii inaakisi hali ya kujifunza au kufanya kazi kimya kimya.

Mtu ameketi mezani akihudhuria mkutano wa video kupitia scrini mbili za kompyuta. Vifaa vya kazi vimepangwa kwa utaratibu ikiwa ni pamoja na kikombe cha kahawa. Mandhari ya ofisi ya nyumbani uleta hisia ya umakini na utulivu.

Waalimu na wanafunzi wamekusanyika darasani wakizingatia kazi kwenye komputa mpakato sare za shule ni mashati ya samawati tai zenye mistari na fulana za giza huku mwalimu akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni ubao wa nyuma una maandishi yasiyo eleweka kikamilifu.

Kifaa cha kidijitali kimewekwa kwenye meza yenye vigae vya kuvutia huku vitabu vikiwa rafu za nyuma. Mandhari hii inasisitiza ujifunzaji wa kisasa kupitia teknolojia angavu.

Daktari ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta na kushika simu ya mkononi. Karatasi, kalamu na vifaa vingine vya kazi vipo mezani vikidhihirisha shughuli za kitaalamu za kitabibu.

Neno e-learning inaonekana kwenye skrini ya laptop likizungukwa na ikoni za kalamu, hati , darubini na mtandao. Kikombe cha kahawa kimewekwa pembeni kikionyesha mazingira ya kujifunzia mtandaoni kwa starehe.

Watu wawili wanashirikiana mtandaoni wakitumia kompyuta. Vifaa vya kujifunzia kama kahawa, daftari na simu viko mezani. Mandhari yanahusu elimu ya mtandao na warsha za mtandaoni.

Kompyuta ndogo imefunfunguliwa kwenye meza ya mbao ikionyesha maandishi ilani pamoja na ikuni ya skrini na hati ilioandikwa kwa penseli. Mtu aliyevalia fulana ya manjano anatumia kipodi kwa makini huku pempeni kukiwa na kikombe jeupe cha kahawia miwani kalamu na daftari. Mazingira haya yanasisitiza ujifunzaji wa kidigitali unaoendana na nyakati za sasa.

Vitanda vya ngazi vya chuma vimepangwa safu mbili katika chumba kilicho na sakafu ya vigae na kuta nyeupe. Mchana huingia kupitia madirisha na kuna vitu binafsi vilivyowekwa karibu na viti. Mazingira haya yanaashiria sehemu ya malazi ya pamoja kama bweni au hifadhi.

Wachezaji sita wa mpira wa kikapu wamesimama nje wakiwa wamenyoosha mikono juu huku wakishika mipira ya rangi tofauti, mazoezi haya yanafanyika karibu na jengo lililo mbele na miti na sura za washiriki zinaonyesha hali, nguvu, na mshikamano wa timu, hii ni taswira ya mazoezi yenye lengo la kuimarisha umoja na ufanisi wa kimwili.

Waogeleaji kadhaa wanaruka kwenye maji kutoka sehemu za kuanzia, wakianza mashindano rasmi ya kuogelea. Mashambiki wamesimama chini ya mahema pembeni ya bwawa. Wakifuatilia kwa makini tukio hili lenye msisimko na kasi ya michezo.

Wanafunzi wameketi darasani wakifuatilia maelezo ya mwalimu aliyevaa mavazi ya waridi. Madirisha yaliyo pande zote yanaingiza mwanga wa kutosha huku meza za nchano zikipangwa kwa mpangilio wa kufundisha. Mandhari inaonyesha mazingira rasmi ya kujifunzia yenye mwingiliano wa moja kwa moja.

Ukumbi mpana wa michezo lina viti vya rangi ya kijani kibichi , samawati na njano vilivyopangwa kwa ustadi. Watu wachache wamesimama katikati ya uwanja huo wakifanya mazoezi maandalizi. Mandhari ya ndani ya jengo hili inaonyesha utayari wa matukio makubwa ya michezo au burudani.

Mwalimu anafundisha hesabu kwa wanafunzi walioketi darasani akitumia ubao mweupe kuandika maswali ya kalkalasi. Mazingira ni safi na yenye mwanga yakielezea hali ya kujifunza kwa umakini.

Watu watatu wamesimama au kukaa kando ya bwawa la kuogelea, mmoja wao akiruka ndani ya maji kwa furaha. Bwawa limezungukwa na viti vya plastiki, likitoa taswira ya burudani na mapumziko ya kawaida. Mazingira haya yanasisitiza utulivu wa kimazingira na starehe ya nchi.

Kundi kubwa la wanafunzi wameketi sakafuni wakizunguka mtu aliyevaa mavazi meupe anauyeugumza nao. Sehemu hiyo pana ina dirisha kuu na vyombo vilivyopangwa pembeni ikionyesha mpangilio rasmi wa shughuli za kuelimisha .Mazingira haya yanasisitiza ushirika wa pamoja na mawasiliano ya moja kwa moja.

Maabara safi yenye sakafu nyekundu ina meza ndefu mbili zilizojaa vifaa vya majaribio kama glasi, mitungi na vizima moto viwili. Madirisha makubwa huingiza mwanga wa asili, huku taa za dari zikiongeza mwangaza wa kazi. Kabati la vioo na viti vya duara vimepangwa kwa utaratibu pembeni.

Ukumbi mkubwa wa miadhara umejaa viti vilivyopangwa kwa mzunguko kila kimoja kikiwa na dawati dogo la kuandika. Ukuta wa mbele una skrini kubwa huku taa za dari zikipangiliwa kwa uangalifu. Mandhari haya yanadokeza mazingira rasmi ya masomo au mikutano.

Chumba kidogo chenye vitanda viwili vya mtu mmoja kimepangwa kwa mpangilio rahisi kila kimoja kikiwa na blanketi na mto. Zulia la mistari ya njano na nyeupe limo katikati na kuna kiti cha plastiki pamoja na meza ndogo karibu na dirisha. Mandhari inaonyesha mazingira ya kawaida yenye matumizi ya msingi.

Watu kadhaa wameketi wakisoma vitabu mezani katika mazingira ya maktaba yenye mwangaza wa dirisha. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa vitabu huku kona ya kulia ikiwa na vifaa vya teknolojia. Mandhari hii inaonyesha hali ya kujifunza na utulivu wa kitaaluma.

Vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa safu vimewekwa makasha ya chuma ya samawati kwa kila nafasi. Rangi ya njano ukutani na sakafu ya mbao huipa mandhari uratibu wa msingi. Mandhari haya yanafaa kwa malazi ya pamoja kama bweni.

Ukumbi mpana wa mikutano una viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Jukwaa la mbele lenye pazia nyekundu na mwanga wa kutosha kutoka kwa madirisha mengi . Mpangilio huu unafaa kwa shughuli rasmi kama semina, mijadala, au matukio ya kijamii.

Kitanda cha futi tatu kimesimama pembezoni mwa dirisha lenye pazia jeupe lililojaa maua ya samawati. Meza ya kusomea ina kompyuta mpakato na taa ndogo huku ukutani kukipambwa kwa maneno love work loves na legends pamoja na picha ndogo. Mandhari ya chumba ni ya utulivu na maeneo yanaendana na mazingira ya kujifunza na kupumzika.

Basi la shule lenye rangi ya manjano limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa na maandari ya majengo na miti kwa mbali, maandari ni tulivu na linaonekana kutumika kwa usafiri wanafunzi katika mazingira kijijini au pembesoni mwa miji.

Chumba kidogo kimepangwa kwa uangalifu kikiwa na kitanda chenye godoro, mto wa rangi ya pinki na blanketi ya samawati na kijivu, meza rahisi na kiti chenye mto mwekundu vipo pembeni yakionyesha mazingira ya kujifunza au mapumziko kwa mtu mmoja.

Wanafunzi waiovaa fulana nyekundu wameketi kwenye madawati wakitumia komputa mpakato, wakifuatilia somo linaloonyeshwa kwenye skrini kubwa mbele ya darasa. Mwalimu aliyesimama amevaa fulana ya rangi tofauti akielekeza mafunzo kwa umakini. Kuta za manjano na mwanga wa asili kutoka madirishani huleta hali ya utulivu na mazingira mazuri ya kujifunzia.

Wanafunzi wameketi kwenye maabara ya kompyuta wakijifunza, kila mmoja akiwa na kifaa chake mbele yake. Mwalimu anamsaidia mwanafunzi mmoja kwa kuonyesha kitu kwenye kibodi. Mazingira yanaonyesha hali ya mafunzo ya teknolojia au ujuzi wa kompyuta.

Vyumba vyenye vitanda vitatu vimepangwa kwa mpangilio wa usafi, kila kimoja kikiwa na mtandio wa mbu kutoka juu, sakafu ya mbao na mapambo ya ukutani huongeza mvuto wa mazingira ya kulala, mazingira haya yanafaa kumpa mapumziko ya pamoja yaliyotulivu.

Madawati ya mbao yaliyopangwa darasani yana vitabu na karatasi yakieleza maandalizi ya somo au shughuli ya kitaaluma. Bango la kijani lenye maneno book to drive linaashiria juhudi za ukusanyaji wa vitabu, huenda kwa ajili ya kusaidia elimu katika jamii . Mazingira ya darasa ni ya kawaida lakini yenye dhamira ya kielimu.

Darasa tupu lenye dawati za mbao zilizopangwa kwa mpangilio sahihi linapokea mwanga wa kutosha kupita madirisha makubwa. Muundo wa dari wa mbao huongeza mvuto wa mazingia .Mandahri huchochea hali ya kujifunza katika utulivu.

Maabara ya kompyuta yenye viti vya rangi tofauti imepangwa kando ya kuta. Kila kiti kikiwa na kompyuta kamili, mwanga wa dirisha na taa za dari kuipa mazingira ya kisasa na utulivu. Taswira, inaashiria madhari ya kujifunza ya kidijitali.

Viti vya samawati vimepangwa kwa safu kwenye darasa lenye sakafu ya kijani na madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa asili. Meza zenye mbao zimenaswa na viti vikionyesha mpangilio rasmi ya mazingira ya kujifunza, pembeni kuna kabati jeusi linaloongeza utaratibu.

Vitanda vya ngazi vina mpangilio safi katika chumba cha rangi za kupendeza . Godoro la samawati huleta mvuto wa utulivu. Mlango wa kijani wenye alama ya exit unaashiria usalama wa kutoka.

Watu wameketi mezani kwenye maktaba au chumba cha kujisomea wakizungukwa na vitabu vilivyofunguliwa na madaftari kila mmoja akijikita kwenye kazi yake . Mandhari haya yanasisitiza nguvu ya kujifunza kwa pamoja na kutumia maarifa kwa bidii.

Chumba tupu chenye sakafu ya vigae, kuta nyeupe na dirisha linaloleta mwanga wa asili kipo wazi kwa matumizi mapya. Kabati la mbao limewekwa upande wa ukuta sambamba na mlango likiongeza mwonekanao wa mpangilio wa kawaida na usafi wa mazingira. Mazingira haya yanafaa kwa makazi au matumizi ya binafsi.

Kitanda kimefunikwa shuka ya samawati yenye mistari meupe na mto mweupe juu yake. Milango miwili tofauti iko upande wa kushoto huku ukuta ukigawanywa kwa rangi ya waridi na nyeupe.

Jengo la ghorofa mbili limeandikwa Bireri House juu ya ukuta, likiwa na madirisha mengi yenye grill za chuma. Mlango wa mbele iko wazi na mbele kuna mimea midogo ya mapambo. Ukuta wa mawe upande wa kulia na majengo ya karibu yanaongeza hisia ya mazingira ya mtaa wa biashara.

Wanafunzi wamekaa darasani wakishughulika na shughuli za masomo, wengine wakiandika huku wengine wakisoma. Ukumbi mkubwa wenye madirisha mengi unatoa mwangaza wa kutosha na nafasi ya kukaa kwa idadi kubwa. Mazingira haya yanatoa taswira ya elimu inayotolewa kwa mpangilio na nidhamu.

Mchezaji wa kijani anapambana kuudhibiti mpira huku mchezaji wa machungwa akiwa ameanguka akijaribu kuuzuia. Vifaa vya kinga vimevaliwa kikamilifu na watazamaji nyuma wakiwa makini, kufuatilia mchezo. Hali ya ushindani na kasi ya mchezo vinaonekana dhahiri.

Dawati na viti vya mbao vimepangwa kwa safu darasani, kuta zikiwa na rangi ya samawati na manjano pamoja na michoro ya elimu. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili likisisitiza mazingira ya kujifunzia yaliyo wazi na tulivu.

Viti vya mbao vimepangwa mbele yakaunta ndefu ya maabara iliyo na kabati ndefu na vifaa mbalimbali juu yake kama taa na kizima moto. Dirisha kubwa linaloruhusu mwanga wa asili linaonekana nyuma likielekea mazingira ya kujifunza ya kisayansi au utafiti.

Viti vyekundu vimepangwa kwa safu kwenye ukumbi wa ngazi huku mtu mmoja akiwa ameketi mezani jukwaani. Ukuta wa ndani una mapambo ya muundo wa kisanii na milango ya juu inaelekea sehemu nyingine za jengo.

Ukumbi mkubwa, wenye viti vilivyopangwa kwa mviringo, unasubiri tukio ho mkutano. Jukwaa la mbele linameza, viti na skrini za pembeni kwa ajili ya mawasilisho. Manthari ya mbao huongeza mvuto wa joto na utulivu.

Kitanda kikichotandikwa kwa nadhifu kimewekwa pempeni ya dirisha linloingiza mwanga wa asili likifunikwa na pazia jeupe likilopambwa kwa maua ya samawati. Sakafu ina vikao vya kahawia na njano vinavyotoa hisia za ujoto na usafi ukutani taulo mbili zimetundikwa kwa mpangilio tabithi zikiongeza hali ya utulivu na usafi wa chumba hicho.

Chumba kidogo chenye mwangaza wa asili kina kitanda chenye shuka ya michoro na meza nyeupe yenye taa ya mezani ya samawati. Dirisha linaelekeza kwenye majani na jengo la nje likipa chumba utulivu na mwonekano wa kisasa. Mazingira haya yanalingana na maisha ya mwanafunzi au mtafiti.

Watu wanne wamesimama nje wakitumia simu zao , kila mmoja akiwa na barakoa shingoni au mkononi. Mavazi yao ni ya kawaida na mazingira yanatoa hisia za utulivu wa kila siku . Taswira inasisitiza mwingiliano wa kidijitali na tahadhari ya kiafya.

Watu wanne wameketi wakielekea kwenye majadiliano rasmi wakiwa mbele ya meza yenye kitambaa cheupe na mapambo ya kijani na nyekundu. Mandhari ya nyuma ina kitambaa chekundu kilichopambwa katikati na maneno yakuhamasisha mafanikio NOTHING WORTH HAVING COMES EASY .Karatasi na kalamu zilizopo mezani zinadokeza kuwa kuna shunguli ya kitaaluma au hafla yenye mpangilio.

Mtoto anacheza na kifaa cha kuchochea akili chenye waya na shanga za rangi mbalimbali . Mandhari ya nyuma ina vitabu na vinyago ikiashiria mazingira ya kujifunza na kuchunguza. Mazoezi haya husaidia kukuza umakini na ustadi wa mikono.

Watu wawili wameketi pamoja wakisoma kitabu kilichoandikwa kwa maandishi ya nukta. Kila mmoja anatumia vidole kufuatilia maandishi hayo, mmoja akiwa amevaa sweta jeupe na mwengine shati la mistari ya rangi nyekundu, samawati na nyeupe. Mazingira haya yanaonyesha usaidizi wa kielimu wa watu wenye ulemavu wa kuona.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato katika chumba chenye rafu ya vitabu na mmea wa ndani. Kitabu kilicho wazi na kalamu mezani vinaashiria shughuli za kujifunza au kazi ya kitaaluma. Mandhari ni ya utulivu na mazingira ya kuimiza umakini.

Mtoto na mzazi wanashirikiana katika shughuli ya kielimu akitumia kifaa cha mbao chenye maumbo ya rangi mbalimbali, harakati za kupanga maumbo kwenye vijiti huendeleza usahihi wa mikono, uchambuzi wa rangi na umbo.

Mtoto anatumia kitembezi chenye magurudumu na mikono ya kujiegemeza, akivalia mavazi ya samawati na viatu vya rangi ya machungwa. Mandhari ya nyuma ni ya samawati tupu, ikisisitiza umuhimu wa vifaa vya usaidizi kwa harakati za mtoto. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu za kuimarisha uwezo wa kutembea kwa watoto wenye changamoto za miguu.

Watu wawili wameketi mezani, wakijadili au kusoma kitabu kilichofunguliwa mbele yao, huku kompyuta ikiwasha pembeni. Rafu ya vitabu imejaa nyuma yao ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi ya kitaaluma. Mazingira haya yanasisitiza ushirikiano wa kielimu na utulivu wa kusoma.

Mtoto aliyevalia fulana ya manjano anachora kwa kutumia brashi, huku mikono ikiwa na rangi ya kijani na manjano . Vifaa vya sanaa vipo mezani , likielezea furaha ya ubunifu . Mandhari yanaakisi ubunifu wa utotoni bila mipaka.

Watu wawili wameketi mezani wakijadiliana huku moja akitumia kompyuta mpakato, madhari ya ndani inaonyesha ushirikiano wa kitaaluma au elimu, rangi za ukutani zinaongeza mvuto wa mazingira.

Wanafunzi watatu wameketi mezani wakijishungulisha na masomo. Mmoja anaandika kwa mkono, mwingine anatumia laptop na watatu amejikita katika daftari lake. Vitabu vimepangwa nyuma yao wakionekana wamo katika mazingira tulivu ya kujifunza. Mazingira yanasisitiza bidii na umakini wa kitaaluma.

Mtu aliyevaa gauni la kijani na vipodozi viwili vya urembo mbele ameketi mezani, akiandika kwenye daftari. Mtu mzima anamtengenezea nywele, huku kitanda chenye mito kikiwa nyuma. Mandhari ya chumbani huleta hali utulivu, na kujifunza.

Mtoto na watu wawili wazima wameketi mezani wakishugulika na shuguli ya kuchora au kuandika wakiwa na rangi na penzeli za aina mbalimbali, ukuta wa nyuma unamaandishi na picha za kuvutia ukuionyesha mazingira ya elimu ya awali. Mchanganyiko wa vifaa vya elimu na muingiliano kati ya inaashiria juhudi za kujenga ujuzi wa watoto kwa njia ya ubunifu.

Mtu amesimama mbele ya ukuta mweupe akiwa amevaa shati la zambarau na suruali ya Beige akifanya ishara kwa mikono miwili, mandhari tulivu na mapozi ya kimya, kuashiria mtazamo wa kujieleza au kupiga picha ya kumbukumbu.

Wanafunzi wawili wameketi darasani wakishiriki shughuli ya masomo huku mwalimu akiwa mbele yao akielekeza kwa ishara za mikono , ukuta wa nyuma umejaa michoro za kielimu na pipa la kijani liko pembezoni mwa darasa , mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunzia yenye ushirikiano na mwangaza wa kutosha.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta ndogo akizungumza, akiwa na fulana ya rangi ya haradali na miwani. Mezani kuna chakula, karatasi na maua pembeni, huku ukuta wa matofali ukiongeza mwonekano wa ndani wa makazi. Mazingira haya yanaonyesha hali ya kazi au mawasiliano ya nyumbani.

Watoto watatu wamekaa wakicheza kwa furaha na vigae vya alfabeti yenye rangi, ukuta wa nyuma una mapambo na mikoba ya shule ikionyesha mazingira ya darasa linalichochea mafunzo ya kijamii na ubunifu.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta yenye kibodi maalum chenye vitufe vikubwa vinavyosaidia watu wenye ulemavu wa kuona. Mazingira ya ofisi yana mimea ya kupamba na vifaa vya kazi yakionyesha matumizi ya teknolojia jumuishi kazini.

Anatumia kalamu ya zambarau kuchora juu ya karatasi kubwa yenye rangi mbalimbali. Mikono yake ina madoa ya rangi huku akijifunza kwa furaha katika mazingira ya ubunifu. Shelfi za vifaa vya sanaa zipo nyuma zikionyesha mahali pa kujifunza kwa vitendo.

Watoto wawili wanashughulika na kazi za darasani wakiwa kwenye dawati lililojaa vitabu kalamu na vifaa vya kuchorea, mtoto wa mbele anatumia kifaa cha kusikia na ameangazia karatasi yake kwa makini huku. Ukuta wa darasa umepambwa na mabango ya elimu inaochochea mazingira kujifunzia kubunifu.

Watoto na mtu mzima wanajishughulisha na shughuli ya ubunifu wakitumia vipande vya rangi tofauti vya ujenzi. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza kwa vitendo ambapo ubunifu na msaada unachangia maarifa ya awali . Mwingiliano huo unasisitiza mshikamano na hamasa ya kielimu.

Wanafunzi na walimu wameketi pamoja wakishiriki shughuli ya kujifunza kwa ushirikiano. Wengine wanatumia viti maalum huku wakishughulika na vifaa vya rangi mezani. Mazingira haya yanasisitiza ujumuishaji na msaada katika elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Mwanafunzi ameketi darasani akitumia mashini ya kuchapisha maandiko ya nukta nundu juu ya karatasi. Mazingira ya darasa yanaoonyesha usaidizi wa kivaa maalum kwa ajili ya ujifunzaji shirikishi . Mandhari hii inasisitiza ujumuishaji na haki ya elimu kwa wote.

Mtu moja ameketi kwenye kiti cha kijani akiwa amevaa kifaa cha kipima cha akili kichwani huku mwingine akimweleza jambo kwenye skrini ya kompyuta inayoonyesha grafu na data, mazingira haya yanaashiria utafiti au mafunzo yanayohusiana na teknolojia ya ubongo.

Watu wawili wameketi darasani wakijatili kwa ishara juu ya maandiko yalioko mbele yao. Ikiwa tafatari la kompyuta viti na vifaa vya kusomea vimepangwa nyuma pamoja na mapipa ya kuchakata taka kwa rangi tafauti, muundo huu unaeleza hali ya kujifunza unaojumuisha utunzaji ya mazingira.

Mwanamke akimsaidia mvulana mdogo kutumia kifaa cha magurudumu ya rangi ya machungwa wakiwa ndani ya chumba chenye samani za kawaida kama zulia la krimu , rafu na kiti cha kutandika. Kona ya chumba imepambwa na vitu vya kuchezea vyenye rangi angavu na mwanga wa ndani huongeza hisia ya utulivu na matunzo.

Mwalimu na mwanafunzi wanawasiliana kwa ishara mezani wakizingatia kitabu kilicho wazi mbele yao. Ukuta wa nyuma umejaa vifaa vya elimu na rafu ya vitabu, kuashiria mazingira ya kujifunza kwa usaidizi wa lugha ya alama.

Mwalimu na mwanafunzi wanashirikiana kusoma kitabu darasani wakizingatia maandishi na michoro ndani ya kurasa. Mandhari ina vitabu na vifaa vya shule vinavyotoa mazingira yanayochochea ujifunzaji. Kiapnde cha kichwa cha rangi ya pink kinachovaliwa na mwanafunzi huongeza wazo ya uwasilishaji.

Mtoto ameketi kwenye Kiti cha Magurudumu akishika kitabu wazi mkononi akiwa amevaa fulana ya kijani na jinsi za samawati. Mandhari ya darasani inayozunguka inaashiria ujumuishaji na amasa ya kujifunza pamoja. Muonekano huu unasisitiza usawa wa elimu kwa wote.

Mtoto ameketi mezani akiwa na earphones na penseli za rangi akichora kuandika kwenye karatasi. Watoto wengine wako nyuma wakijishughulisha darasani katika mazingira yenye viti vya rangi na mapambo ya ukutani. Taswira hii inaonyesha ushiriki wa watoto katika shughuli za ubunifu na mafunzo.

Vitabu vyenye rangi angavu vinashikiliwa kwa mikono ya mtu aliyevaa shati ya njano na begi ya mgongoni. Mazingira ya kijani yanazunguka yakionyesha kuwa yuko nje labda bustanini. Taswira hii ni ishara ya kusoma kwa raha na maarifa katika mazingira ya asili.

Watoto wawili wameketi benchi wakivalia sare za shule za kijani huku mmoja akitumia ishara za mikono kuwasiliana na mwenzake. Mandhari ya darasa huonyesha ujumuishaji na ujifunzaji wa lugha ya alama . Uandishi ya ubao unasisitiza maudhui ya kujitambulisha.

Mtoto ameketi kwenye mpira wa mazoezi akishikiliwa na watu wawili kwa uangalifu. Mmoja akiwa na koti jeupe la kimatibabu. Mazingira ya darasani yanaonyesha kuwa huu ni mchakato wa tiba ya viungo au usaidizi wa ukuaji wa kimwili. Mandhari inaakisi malezi ya kitaalamu kwa mtoto mwenye mahitaji maalum.